Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne, huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu, na yanayowavutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na manne, huku mazingira yake yakiwa ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja.

Mtu akiwa anapita pembeni ya mashine ya kisasa ya kutolea pesa iliyofungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na salama.

Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne, huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa usalama na urahisi.

Ndani ya jengo la benki safi na yenye utulivu wahudumu wamekaa nyuma ya meza zao wakihudumia wateja waliokaa mbele yao kwa mpangilio; benki hii inatoa huduma za amana, mikopo, akaunti, na miamala ya kielektroniki kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya baa yenye mwanga wa kutosha, muhudumu amesimama nyuma ya kaunta safi iliyopambwa vizuri akiwa tayali kuhudumia wateja, nyuma yake kuna rafu iliyopangwa chupa za vileo mbalimbali kwa mvuto, huku akiwa amevalia sare nadhifu, akiakisi huduma ya kitaalamu na mazingira ya kuvutia sana.

Bango la baa lenye picha ya bia inayovutia ikitangaza baa maarufu inayoitwa dramzi lonji katika jengo zuri lenye usanifu wa kisasa na mvuto ikiwa tayari kuwakaribisha wateja kwa burudani na vinywaji baridi na mapumziko.

Ndani ya baa muhudumu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeupe, anawasiliza wateja walioketi chini ya meza, huku wakinywa bia zenye chupa ya rangi nyeusi wanamwambia kitu kwa furaha.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani iliyo safi na ya kuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea mtazamo bora wa magari yanayouzwa, ikiakisi viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani iliyo safi na ya kuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, hii inaakisi viwango vya kisasa na uimara wa muundo wa magari haya.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya muundo tofauti, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja, wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya kuonyesha na kuuzia magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, iitwayo Hyundai, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya magari, gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani iliyo safi na kuvutia, ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikionyesha kiwango cha kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "HYUNDAI", magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani iliyo safi na ya kuvutia yenye upya, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani ikiwa safi na ya kuvutia, ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaoendelea kutizama ubora wa magari yanayouzwa. Hii inaakisi viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Ndani ya duka maalumu linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji wa jinsia ya kike anajaza maziwa kwenye chombo kwa kutumia jagi kwa umakini. Mazingira ya duka ni safi na yaliyopangwa vizuri kuwa hudumia wateja wanaokuja.

Ndani ya duka linalojihisiaha na uuzaji bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo glori. Kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari Kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

Mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kipashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa nje. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa ambapo mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashi, kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo huu wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa nje, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki; Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ambayo mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Wateja wakiwa wamepanga foleni mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochuja na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kike. Juu ya mashine huwa kuna maandishi haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambayo mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yakielezea kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Katika sehemu zinazouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto na tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasia anachotaka kupitia mfumo wa kieletroniki. Juu ya mashine kuna maandishi kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yakielezea kuwa maziwa hayo ni safi na salama kwa afya.

Mtu mmoja amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Katika duka kubwa imeletwa mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, wateja wataweka chupa na watalipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kiaotomatiki, juu ya mashine kutakuwa na maelekezo yaliyoandikwa kwa maandishi.

Mteja akitumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ameweka chupa na anatumia mfumo wa kiotomatiki uliopo juu ya mashine hii, huku muuzaji akiwa amesimama pembeni kumsaidia kumpa maelekezo.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa ndani ya chumba kidogo ambacho mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa yanayopatikana humu ni safi na salama.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka weka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yakielezea kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka Kuna mshine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Katika duka la kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, mtu amesimama nje ya duka akitazama kwa makini upande wa mlango huku ukuta wa duka ukionyesha jina na nembo yake kwa rangi angavu; mazingira yanatoa hisia ya usafi na utulivu.

Ndani ya duka linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa kuna Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochuja na kupashwa moto tayari kwa kuwa mteja kuweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kusikia, mfumo kiotomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka maalumu linalo uza bidhaa zitokanazo na maziwa muuzaji wa jinsia ya kike akiwa anajaza maziwa kwenye chombo kwa kutumia jagi kwa makini, mazingira ya duka ni safi na yaliyopangwa vizuri kuwahudumia wateja.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ameeka chupa na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kwa mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Wateja wamepanga foleni nnje ya duka inayohusika na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo ''kieni'' kutumia mashine ya kisasa yanayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, wateja huweka vyombo na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki juu ya mashine.

Ndani ya duka dogo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine hizi kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki uliopo juu ya mashine hiyo.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inatumika kuuza maziwa yalichujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja kuweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yakieleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mteja akiwa anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki, juu ya mashine kuna maandishi yakieleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja hueka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliochujwa wanakupashwa moto tayari kwa kunywa wameweka vyombo na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiaotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni masafi na ni salama kwa afya.

Muuzaji kasimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka liitwalo “Kanani” kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Makochi ya aina mbalimbali yemepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuzia samani, yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudmia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Duka kubwa la samani linaloitwa "Ideal sofa", limejaa samani mbalimbali kama makochi, meza na viti. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaopendela kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la thamani bidhaa mbalimbali kama vile makochi na vitanda, iliyotandikwa vizuri ikiwa na mito ya kupendeza imepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao zitakazodumu.

Duka kubwa la kisasa la kuuzia samani, limejaa bidhaa mbalimbali kama; makochi, meza, kabati na vitanda. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja, wanaotembelea wakitafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Katika sehemu ya kuuzia samani meza ya kisasa iliyochongwa vizuri kwa umbo la mviringo, umbo hili likiwa la kipekee sana ikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaotafuta meza kwa ajili ya nyumbani au matumizi ya ofisini.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionesha rangi na mitindo tofauti wa kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Ndani ya duka kubwa samani mbalimbali kama vile:makochi, meza, kabati na vitanda vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja watakao tembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumbani kwao au sehemu za biashara.

Kochi lenye mtindo wa pekee likiwa na mito iliyopendeza kwa maua yake limewekwa nje ya duka la samani kuvutia wateja wanaopita njia. Madhari ya duka hili unaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja hao wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Duka kubwa na la kisasa sana la kuuzia samani, limejaa samani mbalimbali kama; makochi, meza, kabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja, wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Kochi lenye muundo wa kipekee likiwa limewekewa mito mitatu yenye rangi inayovutia likiwa limepangwa vizuri nje ya duka kuuzia samani likionyesha rangi yake, mandhari ya sehemu hii inahakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumiwa wateja wanaopita njiani wanaotafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Duka la kisasa la samani, linaloitwa "Furniture Palace", limejaa thamani mbalimbali kama: makoti, meza, kabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Ndani ya duka la kisasa kubwa, mteja anajaribisha kukaa kwenye samani aina ya kochi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri uliomvutia wakati anatembelea kutafuta bidhaa hizi. Bidhaa nyingine zimepangwa kuonyesha rangi na mitindo tofauti tofauti ndani ya duka hili.

Wauzaji samani wamefikisha kitanda cha kisasa chenye muundo wa pekee sana chenye sehemu juu na chini, kikiwa na ngazi za kupandia ambazo zinatumika kama makabati. Mteja anatumia kitanda hiki kwa ajili ya watoto au hata wageni watu wazima.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti yakuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Ndani ya duka la kisasa la samani iliyojaaa bidhaa mbalimbali kama makochi ,viti, na vitanda vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja, wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Kabati, viti, meza na makochi ya aina mbalimbali imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, zikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuzia samani, yakihakisi rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka hili inathibitisha ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu

Duka kubwa na la kisasa la kuuzia samani mbalimbali, limejaa bidhaa kama: makochi, meza, kabati na vitanda, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanao tembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

ndani ya soko muuzaji ameketi vizuri pembeni ya bidhaa alizozipanda ni za hizi kama vile maembe machungwa mananasi ukwaju nyanya vitunguu na ndivyo alizozitumika juu akisubiri wateja watakaopita sokoni wakitafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani

Katika soko dogo bidhaa mbalimbali zimepangwa juu ya matoroli kamavile: kabichi, matango, pilipili hoho za kijani na njano, karoti na nafaka nyingine zikisubiri wateja wanaopita wakitafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko muuzaji, aliyeketi amepanga bidhaa mbalimbali chini, kama vile; vitunguu, na matunda ya maembe na karoti, akisubiri wateja wanaopita wanunue bidhaa kwa ajili ya kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya, vitunguu na mboga za majani chini kwa mpangilio rahisi; wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Ndani ya soko, wauzaji walioketi wamepanga bidhaa mbalimbali juu ya meza, ikiwemo nyanya zilizoiva vizuri zinazong'aa kwa rangi nyekundu angavu. Wakimhudumia mteja anayechagua bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, au kwenye biashara kama vile mamantilie.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali chini kama vile nyanya, matango, mchele, ndizi, bamia wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa huku mazingira ya soko yakiwa wazi na yenye shughuli za siku linalosaidia uchumi wa jamii.

Mnunuaji anapokea bidhaa kutoka kwenye mikono ya muuzaji kwa tabasamu kubwa, muuzaji huyu amesimama nyuma ya meza iliyopangiliwa kwa mpangilio rahisi kukiwa na bidhaa kama: Mboga za majani, Nyanya na ndizi zilizotundikwa juu.

Muuzaji ameketi sokoni kwa utulivu, nyuma meza iliyopambwa kwa mazao mbalimbali, kama: papai lililoiva, karoti mpya, mboga za majani na sehemu ya kuhifadhia bidhaa. Ameshika mboga yenye kijani kibichi inayofanana na maua madogo ya maua mkononi, akiwa amevalia shati ya rangi ya bluu.

Ndani ya soko muuzaji anapanga bidhaa mbalimbali juu ya meza bidhaa hizi kama nyanya, karoti, vitunguu, malimao, pilipili hoho na ndizi mbivu zilizovundikwa zinasubiria wateja watakaoingia sokoni kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Ndani ya soko muuzaji mtasimama pembeni ya meza, iliyopangwa bidhaa mbalimbali ikiwemo machungwa, matofaa, ndimu, ndizi, matikiti na mapapai, akiwa tayari kwahudumia wateja wanaopita wakitaka bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au kwenye biashara kama za mamantilie.

Ndani ya soko wahudumu wameketi chini kwa utaratibu mbele ya meza zao, zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na kabichi, wakisubiri wapita njia wanaopita ndani ya soko hilo wanaotafuta bidhaa hizi kwa ajili ya biashara au nyumbani, kama vile mama ntilie.

Ndani ya soko wauzaji mbalimbali wameketi chini mbele ya meza zao walizozipangia bidhaa tofauti tofauti kama ndizi, nyanya, vitunguu na karoti wakisubiri wateja watakao ingia soko hili kutafuta bidhaa, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko kubwa, wauzaji wamekaa nyuma ya meza zilizopangwa kwa mpangilio rahisi wa bidhaa tofauti tofauti kama nyanya, pilipili hoho za kijani, karoti pamoja na nyanya chungu wakisubiri wateja wanaoingia ndani ya soko hili wakitafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Soko kubwa lenye bidhaa za kitamaduni kama shanga na nguo limejaa wauzaji walioketi wakihudumia wateja mbalimbali huku baadhi ya watu wakichagua bidhaa kwa makini. Hii ni eneo muhimu linalovutia na kuhudumia watu mbalimbali wakiwemo watalii.

Soko limejaa matunda kama machungwa, matofaa, mapapai, ndizi na matikiti vilivyopangwa vizuri juu ya meza. Huku muuzaji akiwa amesimama pembeni tayari kwa kuhudumiwa wateja wanaopita kwa kutafuta bidhaa hizi.

Ndani ya soko wateja mbalimbali wamesimama mbele ya meza ya muuzaji yenye matunda kama matikiti, ndizi na matofaa yaliyopangwa kwa ustadi. Wamenunua bidhaa hizi katika soko kwani kuna bei nafuu na wanaenda kutumia kwa ajili ya matumizi binafsi nyumbani.

Ndani ya soko muuzaji aliyeketi chini huku amepanga bidhaa zake kwa mpangilio rahisi, bidhaa hizi kama bamia, vitunguu na machungwa huku akihudumia wateja wanaopita ndani ya soko wakitafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au kwenye biashara kama mamantilie au migahawa.

Ghorofa refu lililojengwa maeneo ya mjini likiwa na vyumba vingi vinaweza kutumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Jengo kubwa la kisasa lililo malizika kujengeka maeneo ya mjini likiwa na vyumba vingi vinaweza kutumika kama makazi au ofisi, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Nyumba mbalimbali zilizojengwa kwa ubora na kupangiliwa vizuri, ikiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi au ofisi. Majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi.

Nyumba kubwa ikiwa imejengwa katika eneo la mjini, ikiwa na vyumba vingi vikiwa vinawea kutumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Jengo kubwa na la kisasa lililojengwa katika maeneo ya mjini, likiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa na biashara na makazi mjini.

Ghorofa refu linaendelea kujengwa katika eneo la mjini likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi na ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Makoti ya suti yametundikwa na nguo nyingine zimepangwa juu ya rafu vizuri zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi na bidhaa wanazozitaka.

Nguo mbalimbali zimetundikwa na nyingine zimepangwa vizuri ndani ya duka la kisasa zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo iwapo wateja huru mfano wa kuchagua mavazi au bidhaa wanazotaka.

Makoti ya suti yakiwa yametundikwa na mashati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka likiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Midoli na nguo iliyotundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba, zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya duka kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Nguo za kike na viatu vya watoto vimetundikwa vizuri ndani duka lenye mpangilio bomba, vikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazotaka.

Makoti ya suti, viatu na nguo zilivyopangwa kwenye rafu ndani ya duka lenye mpangilio bomba zikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka ya bidhaa tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi na viatu wanavyovitaka.

Katika duka la kisasa safi na kubwa lenye mwangaza wa kupendeza vitafunwa vya aina mbalimbali na vinywaji vimepangwa vizuri kwenye rafu. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa za kufanya eneo lote lilionekana la kuvutia na wa kisasa.

Katika duka kubwa na la kisasa, wateja mbalimbali wanachagua vitafunwa kama keki na maandazi vilivopangwa kwenye kabati lenye mpangilio mzuri la kioo, vikiwa na rangi ya kuvutia inayoonyesha ubora na usafi wa bidhaa, huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na kuvutia ununuzi.

Katika duka kubwa la kisasa, mteja anachagua viungo na matunda kama pilipili hoho, matango na kabichi, vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Vikiwa na rangi ya kuvutia inayoonyesha ubora na usafi wa bidhaa, huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na ya kuvutia ununuzi.

Ndani ya duka la kisasa kubwa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimapengwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu sana.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na yenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda, mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu, taa zenye mwanga wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na lakisasa.

Ndani ya duka la kisasa kubwa mteja anachagua vinywaji mbalimbali vyenye vileo vilivyopangwa kwenye safu safi yenye mwanga, mpangilio wake unavutia wateja wengi kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia zimeongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa sana.